Sokoni ambako kunauzwa mavazi tofauti hasa ya mitumba, mavazi ambayo mara nyingi yanakuwa yametumika. Kuna mavazi ya aina tofauti ambayo yamening'inizwa huku mengine yakaiwa yamerundikana.

Duka la mavazi na mapambo linalojulikana kama MANIX lina mavazi ya aina tofauti ikitiwa ndani sote, viatu hata pia makoti. Kuna sanamu ambazo zinaonyesha mitindo ya mavazi ambazo zimevishwa mavazi hasa ya wanaume.

Hili ni duka ambalo linauza bidhaa za aina mbali mbali, twaona yanauza mikufu, vipuli vya maskio, miwani, mabegi ya kina dada, na twaona duka hili limeweza kurembeshwa vizuri. Limeweza kupakwa rangi nyekundu na rangi nyeupe. Ukutani kuna picha za kina dada tofauti tofauti.

Hili ni duka la manguo na wanauza bidhaa za aina mbalimbali. Kuna masuti ambayo yanaonesha bei nafuu . Kuna viatu vya kina dada na vya wanaume na duka hili ni la kioo kwa sababu tunaweza kuona bidhaa vizuri tukiwa sehemu ya nje na pia tunaona mataa yake wamewasha.

Hili ni duka la manguo na tunaona wanauza bidhaa za aina mbalimbali. Kuna miwani, kuna mikufu, kuna mabegi ya kina dada, kuna magauni, kuna viatu, kuna kofia, na ukutani kuna picha mbalimbali za kina dada ambazo zimeweza kubandikwa. Pia tunaona wameweza kuwakisha mataa, na duka hili ni safi sana.

Hili ni duka la nguo na linauza nguo za aina mbalimbali. Kuna mashati ya wanaume, suruali za wanaume, gauni, blauzi, na tunaona zote zinapendeza, kwa sababu ni za rangi mbalimbali. Duka lenyewe ni safi na pia lina mwangaza unaofaa.

Hapa ni sokoni na wanauza bidhaa za aina mbalimbali. Kuna yule ambaye anauza viatu vya kina dada, vya wanaume na mwingine anauza manguo na tunaona kuna mwanadada mmoja ambaye amewezea kubeba karatasi nyeusi kwenye mgongo wake ama ameweza kutembelea soko hili na bidhaa zao ni zenye kuvutia sana kwa sababu ni za aina za rangi mbalimbali.

Hili ni duka la manguo na linauza bidhaa mbali mbali kuna mabegi ya kina dada, vyatu vya kina dada Ma gown na mashati ya wanaume. Lina jacket vyatu vya wanaume na duka hili ni safi na pia kuna kiti cheusi ambacho kimeweza kuwekwa kati kati.

Hili ni duka la manguo ambalo linavutia sana na mwangaza mzuri na pia bidhaa zake wamezipanga vizuri na zenye rangi zenye kuvutia na twaona hapa kuna kibao chekundu ambacho kinachoonyesha bei siku ya leo. Pia kuna wanunuzi ambao wanaendelea kuchagua bidhaa zao na hata kuna watu wengine ambao wanaendelea kutembea ndani ya duka hili.

Hili ni duka la nguo na katika duka hili tunaona kuna nguo za aina mbalimbali, kuna kaki zilizo mbele yetu, kuna shati na kuna suti na tunaona zimeweza kupangwa vizuri na kwa leo kaki na shati zinauzwa kwa bei nafuu.

Hili ni duka kubwa la nguo za wanaume. Na katika duka hili kuna mashati ambaye imepangwa vizuri. Na kati ya mashati hayo yana rangi mbali mbali na yamehifadiwa vizuri katika makaratasi. Na tukiangalia nyuma yake kuna suti ambazo zimepangwa juu na jini katika masafu na suti hizo ni zenye rangi zenye kupendeza.

Tunaona hili ni duka la manguo lenye kupendeza sana kwa sababu limepangwa vizuri. Lina mataa yenye mwangaza wenye kuvutia na pia sakafu yake ni safi na pia tunaona wanasesere mbalimbali ambao wamewezwa kutumiwa kuweza kuweka nguo na tunaona kwenye duka hili kuna manguo ya rangi mbalimbali kama nyekundu, nyeupe na pia kuna mwanamume ambaye ameketi mbele kabisa.

Ndani ya duka la mavazi na mapambo yenye mitindo mbali mbali. Kuna mavazi ya aina tofauti ambayo yanauzwa hapa. Mavazi yameweza kupangwa kwa njia tofauti kupitia ndani, kukunjwa na kuekwa kwenye rafu, huku mengine yakining'inizwa kwenye viango.

Kuna watu wameweza kutembelea duka la magari mwanaume na wanawake, na tunaona kuna mhudumu mmoja ambaye anawaonyesha gari ya rangi ya kijivu, na watu wanaendelea kulikagua gari hilo. Katika eneo hili, kuna magari ya aina mbalimbali, za rangi tofauti tofauti.

Kuna gari moja ndogo ya rangi nyekundu ambayo imeweza kuletwa kwenye gareji. Twaona mlango yake yameweza kuondolewa na viti vyote vimeweza kuondolewa ila kiti cha dereva ndicho kilichobaki. Kuna mwanaume mmoja ambaye amesimama kando yake ambaye anaendelea kuchunguza kuangalia tatizo liko wapi.

Kuna magari matano ambayo yameegeshwa kwenye uwanja ulio na nyasi na miti, magari haya ni ya aina tofauti tofauti na rangi mbalimbali, yaliyo mbele yetu ni rangi nyeusi na rangi ya kijivu. Kuna wanaume wawili waliosimama katikati ya magari hayo na pia tunaona Kuna watu wengi wanaonekana kwa mbali.

Sehemu ya mbele ya gari ambayo inatumika na dereva, ikiwa na viti vyenye rangi ya kahawia, usukani ni WA rangi nyeusi ,gari hili huenda limeegeshwa sehemu hii, kwa maksudio ya kununuliwa.

Kuna magari matano ambayo yameegeshwa katika eneo lililo na nyasi ya kijani na miti aina mbalimbali. Magari hayo ni aina tofauti tofauti na ya rangi mbalimbali. Kuna mtu mmoja ambaye anatembea mbele ya magari hayo. Mawili ni meupe na kuna moja nyeusi.

Kuna magari mawili, ambayo yameegeshwa katika eneo hili. Moja ni jeusi na lingine ni la rangi ya kijivu. Hili jeusi limeweza kufunguliwa sehemu ya nyuma, na pia malango yake. Kuna viti vyeusi vinavyoonekana, na tunaona ni kama walikuwa wanafanya usafi, kwa sababu gari hili ni safi sana.

Gari dogo lenye rangi ya njano limeweza kuegeshwa kwenye sehemu ya wazi, likiwa na nambari ya usajili ya KPF 200 , ishara ya kwamba gari hili limesajiliwa Kenya.

Hapa ni kwenye kituo cha mafuta cha Astro na tena kuna magari yanayoingia na yanatoka, na eneo hili ni safi na nyuma kuna miti mirefu ya rangi ya kijani inaonekana, kando yake kuna eneo lingine la biashara.

Kuna magari yaliyoegeshwa kwenye uwanja ulio na nyasi na umezungukwa na miti ya rangi ya kijani kibichi. Magari haya ni rangi tofauti tofauti na aina tofauti tofauti. Kuna watu pia ambao wanatembea katika sehemu hiyo na gari lililo mbele yetu ni ya rangi ya kijivu.

Kuna magari tofauti tofauti ya rangi mbalimbali yaliyoegeshwa kwenye uwanja ulio na nyasi na miti ya rangi ya kijani. Kuna watu waliosimama kando ya magari hayo na wengine wameketi na wengine wanatembea. Wengine wameshika masahani kwenye mkono wao wakionyesha ni wakati wa mlo, ni kama walikua wamehudhuria sherehe fulani.

Kuna gari ndogo nyeupe ambayo ina matairi meusi yu katika mwendo na tena mbele yake kuna kikindi kirefu cha stima ambacho kina mawaya na pia tunaona kando yake kuna miti mirefu ambayo ni ya kirangi ya kijani kibichi na kwenye mkono wa kulia kuna duka moja kubwa ambalo linaoonekana kwambaa hii ni sehemu ya maegesho.

Kuna magari ambayo yameweza kuegeshwa katika uwanja , uwanja huu Una nyasi ya kijani kibichi na pia ina miti ambayo iko katika sehemu ya mbali na pia magari haya ni ya aina tofouti tofouti ya rangi tofouti tofouti na moja lilo mbele yetu ambayo ni ya rangi ya kijivu na kando Yake kuna lingine la rangi nyeusi.

Hapa ni kwenye uwanja na tunaona kuna shughuli mbalimbali ambazo zinaendelea. Kuna watu walioketi, wengine wamesimama, wengine wanatembea, kuna magari ambayo yameegeshwa na kwa mbali kuna hema ambalo limeweza kusimamishwa ya rangi nyeupe ambayo inakaa kuna sherehe katika eneo hili. Pia ua wake umeweza kuanguka.

Kuna tairi nne za gari za rangi nyeusi ambazo zimewekwa chini na tunaona zote zimeweza kupakwa sabuni kwa ajili ya kuoshwa. Na kuna mfereji mmoja ambao unanyunyizia maji juu ya tairi hizi na inakaa sehemu hii ni sehemu ya kuoshea magari, na tunaona eneo hili limejaa unyevu nyevu wa maji.

Kuna magari matatu ambaye yameegeshwa katika uwanja na ni ya rangi tofauti tofauti. Kuna moja jeusi lingine la kijani na hili la kijani mlango wake umefunguliwa, kuna mwanadada ambaye ameketi ndani na ametoa mguu wake nje na kuna wawili ambao wamesimama hapo nje. Pia eneo hili limeweza kuzungukwa na miti ya aina mbalimbali.

Wanaenzi wa ndoa ambao wametembelea sehemu ya kununua magari, na tukiona nyuso zao wana furaha sana na mbele yao wanapokezwa funguo ya gari, na mbele yao kuna makaratasi mawili ambayo ni ya makubaliano ambayo tayari wameweza kutia sahihi. Na nyuma yao kuna magari ambayo yameegeshwa.

Kuna magari ambayo yameweza kuegeshwa kwenye uwanja ambao una nyasi, na una miti aina mbalimbali. Pia kuna shughuli ambayo inaendelea ni kama ni sherehe. Kwa sababu tunaona kuna mahema meupe ambayo yameweza kusimamishwa. Ndani kuna watu, na nje kuna watu pia ambao wanatembea kwa mguu.

Hii ni sehemu ya gari ya mbele. Na sehemu hii tunaona kuna kidude ambacho kinatuonyesha kiwango cha mafuta katika gari hili. Na tuna gari hili halina mafuta kwa sababu liko katika alama ya sufuri. Na kando yake kuna sehemu nyingine ambayo inatuonyesha mwendo ambao gari hilo linapaswa kuenda.

Kuna magari mawili ambayo yameegeshwa katika uwanja. Moja ni ya kijivu, lingine ni jeusi, na hili jeusi limeweza kufunguliwa sehemu ya nyuma na milango, na tunaona ni kama limetoka kuoshwa kwa sababu ni safi na pia lina viti vyeusi.

Kuna magari sita ambayo yameweza kuegeshwa kwenye uwanja na kati ya magari haya ni ya aina tofauti tofauti na ya rangi tofauti, kuna meupe, kuna meusi na kuna ya samawati na nyuma ya magari hayo kuna miti na mbele yake kuna nyasi.

Kuna tairi nne za gari ambazo ni nyeusi kwa rangi. Zimepakwa sabuni na tunaona ziko sehemu ya kuoshwa na kuna mfereji ambao unamimina maji na maji juu yake na sehemu hiyo imeweza kujaa unyevunyevu ama maji yaliyotapakaa Kila mahali.

Tunaona kuna mwanadada aliye katika gari na mwanadada huyu ameweza kukalia kiti chake cheusi na mkono wake moja umeweza kushikilia stelingi ya gari na mwanadada huyu, mkono mwingine umeshikilia kitu fulani juu kwenye gari na kuna mwanamume aliye nje ya gari ambaye anatazama kupitia kioo, jambo fulani analoonyeshwa na mwanadada huyo na nyuma ya mwanamume huyu, kuna gari nyekundu.

Eneo la wazi ambako magari yameweza kuegeshwa, huenda kwa ajili ya maonyesho ama kuna afla fulani inayoendelea katika eneo hili. Watu ambao pia wamefika hapa kwa ajili ya afla hio wanaonekana. Mazingira yana miti mirefu yenye rangi ya kijani kibichi.

Ni kwenye kituo cha mafuta, na katika kituo hicho cha mafuta kuna shughuli mbalimbali zinaendelea. Kuna gari ambalo linatoka, na kuna nyingine ambayo linaingia. Gari ambalo linatoka ni nyeusi, na ni safi, na pia nyuma ya kituo hicho cha mafuta kuna ghorofa, na kando yake pia kuna ghorofa, na pia kando yake kuna miti, na kuna jumba lingine linatokea.

Katika eneo la wazi ambako magari yameweza kuegeshwa na pia watu ambao huenda ni wenyeji wa magari haya, wapo hapa. Kati yao wakiwa ni wanawake wawili ambao wameketi chini kwenye nyasi yenye rangi ya kijani. Mazingira yana miti mirefu yenye rangi ya kijani kibichi.

Hapa ni sokoni na soko hil limeeza kujengwa kwa miti, mbao na limeezekwa kwa paa la mabati na twaona wanauza bidhaa za aina mbali mbali ambazo akina dada wanatumia kwa ajili ya kujirembesha. Kuna vipuli vya masikio, kuna shanga, kuna mikufu na kuna dada mmoja ambaye ameeza kutembelea eneo hili kwa ajili ya ununuzi.

Soko la ndani ambalo linajishughuliza na kuuza bidhaa tofauti. Wanunuzi pamoja na wauzaji wako katika shughuli za biashara. Kuna bidhaa kama vile ndizi, nyanya, vitunguu, na bidhaa zingine nyingi.

Katika soko la wazi ambao mnajishughulisha na uuzaji wa bidhaa tofauti, kuna wanunuzi pamoja na wauzaji katika eneo hilo. Bidhaa zimepangwa kwa njia tofauti nyingi ikiwa ni bidhaa ya kutumika kwenye mapishi.

Apa ni sokoni na watu wanauza bidhaa za aina mbalimbali na kuna watu wengi ambao wameweza kukusanyika hapa wanunuzi na wauzaji, na kuna kina mama kadhaa ambao wameweza kuketi ambao wanakaa wafanya biashara. Watu hao wameweza kuvalia nguo za haina mbalimbali na zenye rangi tofauti tofauti.

Hapa ni sokoni na tunaona wanauza maua ya aina mbalimbali, na ya rangi tofauti, tofauti. Kuna ya rangi nyeupe, kuna ya waridi, kuna mekundu na tunaona kuna maua mengine ambayo yameweza kumwagika chini, wakati walipokua wakiyatengeneza. Na kuna wahudumu wawili ambao wanaendelea kuyafunga vizuri, kwa ajili ya wanunuzi.

Hapa ni sokoni na tunauza bidhaa za aina mbalimbali zenye kuvutia sana na mabazo tunazitumia kurembesha nyumba zetu. Kuna mikeka, viondo na kuna watu wanne katika eneo hili. Watatu wanakaa wafanya biashara na mmoja anakaa mnunuz ina mnunuzi anaendelea kutazama bidhaa za aina mbalimbali.

Hapa ni sokoni na tena wanauza bidhaa mbalimbali, kuna nyanya, kuna vitunguu, kuna dania, kuna pilipili hoho za aina mbalimbali kama za rangi ya manjano, za kijani na nyekundu, kuna karoti na tena wameweza kujenga kibanda hiki vizuri na kimeweza kuweka kila bidhaa katika sehemu yake.

Hapa ni sokoni, na katika kibanda hiki tunauza matunda kwa wingi. Kuna ndizi, kuna mananasi, kuna matikitimaji, kuna tufaha, kuna machungwa, kuna maembe, na kuna papai. Na tunaona kila moja limepangwa katika sehemu yake. Na tunaona juu ya nyanya ameweza kuekelea kilo ndogo ambayo inatumika kuweza kupima bidhaa hizi.

Watu wengi, huenda wakiwa wanunuzi pamoja na wauzaji, wapo katika eneo hili ambalo ni soko. Kati ya bidhaa ambazo zinanunuliwa na wanunuzi ni matunda kama vile machungwa, na hata pia nyanya.

Hili ni eneo la biashara na kuna shughuli mingi ambazo zinaendelea. Kuna saluni mingi ambazo zimeweza kufunguliwa na tunaona kuna kina dada ambao tayari wameanza kurembeshwa nywele zao, na kuna mwanaume mmoja ambaye anatokea katika pande ingine ambaye anaonekana katika sehemu hiyo kuwa ameweza kufungua duka la manguo.

Hapa ni sokoni na tunaona watu wengi ambao wameweza kukusanyika, ambapo kuna wafanyi biashara na wanunuzi. Wafanyi biashara wengine wameweza kuketi, na tunaona eneo hili lina maji maji, ni kama kulinyesha na wafanyi biashara wameweza kuweka bidhaa zao chini na kuna wale ambao wanaouza bidhaa mbali mbali kama vile ndizi mbichi.

Hapa ni sokoni na unaona bidhaa mbalimbali kama vile viazi, ndizi, karoti ,mahindi , nyanya na mboga za kabeji . Na tunaona pia kuna watu ambao wameweza kutembelea soko hili, kuweza kufanya ununuzi. Soko hili limeweza kujengwa kwa miti na limeezekwa kwa paa ya mabati.

Ndani ya duka la kuuza nyama. Kuna nyama ambazo zimekatwa vipande vipande na kuwekwa kwenye jokofu na zingine zikiwa zimening'nizwa kwenye viopoo. Kuna wauzaji ambao wako pale na pia wanunuzi.

Kuna kibanda ambacho kimewezwa kujengwa na kuweza kugawanywa vizuri, kwa ajili kuweka kila bidhaa katika sehemu yake. Kuna sehemu ambayo imeweza kupangwa viazi katika matita na ingine imeweza kuwekwa vitunguu, ingine imeweza kuwekwa nyanya kulingana na ukubwa wake.

Hili ni soko ambalo limeweza kujengwa kando ya barabara. Kuna shughuli mbali mbali ambazo zinaendelea. Kuna watu wanaotembea, kuna pikipiki, kuna magari ambayo yako katika usafiri na tunaona soko hili limeweza kujengwa kwa njia tofauti tofauti. Kuna walioezeka kwa mabati na kuna wengine ambao wameeza kufungua miavuli mikubwa mikubwa. Pia kuna ubao wa matangazo unaonekana.

Hapa ni kwenye soko la Kenyatta na tena milango yake yako wazi. Kuna wateja ambao waningia kwenye soko hili na kuna mlinzi mmoja ambaye ameketi kwenye kiti karibu na lango kuu, na kuna mkokoteni mwingine ambao una vibuyu ya rangi ya manjano na kuna mwanaume ambaye amejiegemeza hapo, kando yake kuna mchanga ambao umekusanywa.

Hapa ni sokoni na tunaona eneo hili wameweza kuweka bidhaa zao chini na kuweza kuzipanga vizuri katika matita. Wanauza machungwa, paipai, manyanya, parachichi na kuna wafanyibiashara ambao wameweza kukalia viti na kuna wanunuzi ambao wameweza kutembelea soko hili.

Hapa ni sokoni, na soko hili, linauza kwa wingi tunda la tikitimaji. Kuna yaliyokatwa, yanaonyesha ndani, ni rangi nyekundu, na kuna magari ambayo yameegeshwa kando, kuna watu waliotembelea eneo hili, kuweza kufanya ununuzi. Pia kuna miavuli, ambayo inaonekana, ambayo imeweza kuwafunika wanabiashara, na matunda mengine.

Hapa ni sokoni na wanauza bidhaa aina mbali mbali. Kuna yule ambaye anauza matunda mwingine anauza michoro, mwingine anauza manguo na sehemu hii kila moja anaeza kujipanga katika sehemu yake na tunaona kuna wateja ambapo ameweza kutembelea eneo hili kufanya ununuzi.

Hili ni soko na soko hili pia wanauza viatu vya aina mbalimbali na viatu hivi wanauza kwa bei nafuu ya shikingi Mia tatu na pia zimeweza kupangwa vizuri na pia viatu hivi ni venye kupendeza kwa Sababu ni za rangi mbalimbali.

Hapa ni sokoni na wanauza bidhaa za aina mbali mbali. Kuna viazi, kuna viazi vitamu, kuna karoti, kuna ndizi, kuna nyanya, kuna vitunguu, kuna mboga za aina mbali mbali na kuna watu wawili ambao wametembelea soko hili, kuweza kufanya ununuzi.

Hapa ni sokoni na soko hili limejengwa kando ya barabara sababu tunaona kuna magari wako katika usafiri unauuza bidhaa za aina mbali mbali kama viazi, parijiji, nyanya, vitukuu, pilipili hoho, na hata tunaona wana biashara moja ambaye ameweza kusimama mbele ya kibanda chake.

Hapa ni sokoni na tunauza bidhaa za aina mbalimbali kama vile ndizi, kuna machungwa, kuna maembe, kuna matikiti maji, kuna nanasi, kuna vitunguu. Na pia kuna watu ambao wameweza kuvalia makoti ya kijani ambao ni wafanyabiashara ambao kila mmoja ameweza kusimama kwenye kibanda chake. Pia kuna wanunuzi ambao wanaendelea kufanya ununuzi.

Hapa ni sokoni na wanauza bidhaa za aina mbalimbali. Kuna karoti, kuna pilipili hoho, kuna maembe, kuna machungwa, kuna wanabiashara pia ambao wameweza kuketi chini na tunaona wanunuzi ambao wanaingia ndani na ambao wanaendelea kuchagua bidhaa zao.

Hapa ni sokoni na kuna shughuli mbalimbali ambazo zinaendelea. Kuna magari ambayo yameegeshwa , kuna watu ambao wametembelea eneo hili kwa ajili ya ununuzi na kuna mwanaume mmoja ambaye ameweza kuinama ambaye anaendelea kupanga bidhaa zake, na tunaona manyanya haya yameweza kuhifadhi vizuri kwenye masanduku madogo ya mbao na tunaona nyanya hizi ni za rangi nyekundu.

Hili ni soko ambalo limejengwa kando ya barabara na wanauza bidhaa za aina mbalimbali, kuna yule ambaye anauza manguo , kuna mwingine ambaye anauza viatu na tunaona kuna shughuli mbalimbali ambazo zinaendelea. Kuna magari ambayo yako katika usafiri na pia kuna mwanadada mmoja ambaye anavuka barabara akikuwa amebeba mtoto.

Hapa ni sokoni na tena wanauza bidhaa za aina mbalimbali kama vile ndizi, nyanya, vitunguu, mboga, karoti na kuna mwanaume mmoja ambaye ameweza kuketi hapo nyuma ambaye ndiye muuzaji katika kibanda hiki.

Hapa ni sokonina wanauza bidhaa za aina mbalimbali. Kuna nyanya, kuna mboga za aina mbalimbali na pia kuna matunda ambay yako mbele yetu. Tena kuna mananasi, kuna ndizi, kuna maembe, kuna machungwa, kuna matikitimaji na tena kuna tikitimaji moja ambalo limeweza kukatwa na kuna mananasi ambayo yameweza kuchongwa vizuri na yakawekwa kwenye ndoo ambayo imeweza kuanikwa hapa mbele.

Hili ni soko, na soko hili linauza bidhaa za aina mbalimbali. Kuna wale ambao wanauza nyanya, vitunguu, ndizi, karoti, mahindi. Na kuna mwingine hapo mbele ambaye tunaona anauza nguo. Na tunaona kuna watu wengi ambao wameweza kutembelea soko hili, kwa ajili ya kufanya ununuzi.

Hapa ni sokoni na tunaona wanaweza kuuza bidhaa za aina mbalimbali. Kuna yule ambaye anauza mabegi ya aina tofauti tofauti yenye rangi zinazopendeza, na ameanika vizuri. Pia kuna mwingine ambaye anauza bidhaa za plastiki. Tunaona kuna wateja wawili ambao wameweza kusimama mlangoni, na kuna mwanabiashara mmoja ambaye amevalia koti nyekundu, ambaye ameweza kukàa kando ya bidhaa zake.

Hili ni soko la kisasa wa sababu tunaona limekekwa kando ya ghorofa, na ni sehemu ya nje kuna takataka limeekwa kwa gunia na kuna biashara ambazo zimefunguliwa na tuna bidhaa ambazo zinauzwa kama vile ndizi, vitunguu na kuna mwanabiashara moja amewezakuvalia nguo nyeusi akiwa amesimama kuweza kumhudumia mtu ambaye amesimama mbele ya kibanda chake.

Tunaona hapa ni kwenye buchari na kuna aina mbalimbali ya nyama. Kuna nyama ya mbuzi na nyuma ya ng'ombe ambayo imeekwa juu, na pia kuna nyama za ndani kama vile maini amboyo yameekwa kwenye besheni. Kuna nyama zingine ambazo zimewezwa kukatwakatwa vipande. Pia kuna miguu ya mbuzi ambayo imeweza kupangwa, na hakuna muuzaji ambaye ameweza kuvalia korti nyeupa.

Hapa ni sokoni na katika soko hili tunaweza kuona bidhaa mbalimbali kama vile viazi, nyanya, kitunguu, parachichi na mboga na pia tunaona kuna mtungi wa kunawia mkono, kuna magari ambayo katika safari na pia kuna wanunuzi ambao wanatembea sokoni.

Hiki ni kibanda na kibanda hiki kimeweza kujengwa kwa miti, mbao na kuezekwa kwenye paa la makaratasi na magunia na katika kibanda hiki tunaona wanauza viatu vya aina mbalimbali ambazo wamezipanga vizuri kulingana na aina zake. Tunaona kuna viatu za michezo, kuna viatu za wanawake na hata kuna raba.

Hili ni soko la umma na katika soko hili tunaona wanaunauza bidhaa za aina mbalimbali. Soko hili limeweza kujengwa kwa miti , mbao na limeezekwa kwa mabati na tunaona bidhaa hizo kuna nyanya, kuna karoti, kuna vitunguu saumu, kuna viazi, kuna kitunguu maji, kuna ndizi na aina mbalimbali ya mboga.

Hapa ni sokoni na wanauza bidhaa za aina mbalimbali. Kuna wale ambao wanauza viatu kwa wingi, kuna wengine wanauza nguo na tunaona wameweza kutengeneza vibanda vya mbao ambao wamewekelea bidhaa zao a mbele kuna viatu vingi vya plastiki ambavyo ni vya watu wa aina tofautitofauti, kuna za watoto, kuna za wakina dada, kuna za wanaume na pia ni za rangi mbalimbali.

Hapa ni sokoni, na katika soko hili tunaona limewezwa kuundwa kwa miti , mbao na mabati, na soko hili lina vyakula mbalimbali ambavyo vimezwa kutolewa shambani, kama vile kuna machungwa, kuna ndizi, kuna mboga kuna nyanya , kuna vitunguu na tena kuna mnunuzi ambaye anaendelea kuchagua bidhaa zake.

Hili ni soko la umma na soko hili limeweza kujengwa kwa chuma na limeezekwa kwa mabati na pia kuna sehemu ambazo zimeweza kuwekwa makaratasi na tena soko hili linauza bidhaa mbalimbali. Tunaona kuna kina mama ambao wanauza mboga, wengine wanauza matunda, wengine wanauza nyanya, vitunguu na tunaona pia kuna mtoto ambaye ameweza kuketi hapo mbele.

Hapa ni sokoni na katika soko hili tunaona limeweza kujengwa kwa miti mbao na limewezwa kuwekwa karatasi na tunaonana wanauza matunda kwa wingi na kati ya matunda hayo kuna ndizi, mananasi ,machungwa, parachichi matufaha na aina mbalimbali ya bidhaa.

Hapa ni sokoni na kuna mwanadada alieketi chini akitengeneza bidaa kwa shangaa, soko hili lime undwa miti, mbao na mabati na anauza bidhaa mbalimbali kama vile bangili, vikufu, shanga, uteo, mifuko na bidhaa ni za kupendeza sana kwa sababu zina rangi mbalimbali.

Hapa ni sokoni, na katika soko hili tunaona wanauza bidhaa za aina mbalimbali zenye kuvutia sana. Kuna vitabu vidogo, kuna begi ndogo za kina mama. Kuna kofia, na hata kuna michoro ambazo tunaweza kutumia kuweza kupamba nyumba zetu. Na kati ya michoro hizi zimeweza kuchorwa picha za aina mbalimbali, kama vile nyumba, akina dada, mama na watoto na wanyama wa aina mbalimbali.

Katika soko ambako kihusuza kunauzwa nguo za mitumba. Kuna rundo la nguo ambazo zimewekwa pale. Nguo zikiwa ni za jinsia tofauti na za rangi tofauti zingine zikiwa zimening'izwa kwenye rafu.

Tunaona hili ni duka la kuuzia bangili na shanga za kiafrika na katika duka hili kuna wanaume wawili ambao wameketi mmoja ameweza kuvalia bangili katika mkono wake na mwingine ameweza kushika shanga katika mkono wake na katika duka hili kwenye kuta zake kumepangwa vitande vizuri vya rangi mbalimbali.

Tunaona hapa ni sokoni, na katika soko hili tunaona lina shughuli mbalimbali. Kuna wauzaji na kuna wanunuzi. Wauzaji wanaonekana wanauza bidhaa mbalimbali kama vile viondo, kuna begi za vitenge, kuna mishipi na pia kuna wale ambao wanaendelea katika shughuli zao za ushonaji na soko hili tunaona limeweza kujengwa kwa miti na mabati.

Kuna ubao wa matangazo ambao umewekwa kwenye barabara kuu ambao unaonyesha kwamba wanakodisha ofisi zenye nafasi kubwa na pia wanauza manyumba na hata kuna jumba kubwa ambalo limeweza kuchorwa hapo. Juu kuna nambari ya simu ambayo imeandikwa kwenye rangi nyekundu na ni eneo la Kilimani.

Hili ni eneo la makaazi ya watu. Kuna manyumba ya mawe yaliyo jengwa vizuri na kutunzwa. Eneo hili ni safi na limetulia. Kuna bustani ndogo ya nyasi iliyo pandwa na kutunzwa vizuri ni ya rangi ya kijani. Kuna ua wa mawe ambalo umezunguka manyumba haya.

Kuna jumba moja la ghorofa ambalo ni makaazi ya watu na sehemu ya biashara. Chini tunaona kuna biashara ambazo hazijafunguliwa na kuna kibao kimoja cha rangi ya nyekundu ambacho kinaonyesha kuna maduka ambayo yako tayari kwa ajili ya kukodishwa. Pia kuna magari ambayo yameegeshwa sehemu ya chini.

Jumba ambalo limejengwa kwa njia maridadi, likwa na milango iliyotengenezwa kwa vioo na hata chuma. Kuna kabati ambazo zimetiwa rafu huenda kwa kusudi ya kutumia kuweka vifaa tofauti tofauti.

Jengo refu ambalo lina ghorofa nyingi likiwa limejengwa vizuri na kupakwa rangi ili kuboresha muonekano wake ,kila ghorofa ina rushani ambayo ime tengenezwa kwa vioo . Jengo hili lina vyumba vidogo vidogo ambavyo vinaweza kukodishwa kama ofisi ama nyumba za kuishi.

Majumba marefu ya ghorofa ambayo yamejengwa kwa kutumia mawe pamoja na vyuma, imeweza kupakwa rangi ili kusaidia kuboresha mwonekano wake. Majumba haya yamejengwa kwa kusudi ya kukodisha kwa wapangaji.

Kuna ghorofa ambayo ni sehemu ya makazi ya watu. Na tunaona imeweza kupakwa rangi nzuri ya zambarau. Juu yake kuna matangi mawili ya rangi nyeusi, ambayo yameekelewa. Na kuna kibao ambacho ni cha rangi nyekundu ambacho kinaonyesha. Kwenye sehemu hii kuna nyumba ambazo ziko wazi, ambazo ziko tayari kwa ajili ya kukodishwa. Na utaona kando yake kuna miavuli ambayo inaonyesha kuna biashara hapo.

Kuna bustani ambayo imeweza kutunzwa vizuri ya rangi ya kijani kibichi. Ina miti ya aina tofauti tofauti na kimo tofauti tofauti. Pia ina nyasi iliyopandwa na kulimwa vizuri na pia ua wake umekatwa vizuri na kuna nyumba ya ghorofa ambayo inaonekana kwa umbali na kuna mwanga wa jua ambao unalenga sehemu hii.

Hii ni sehemu ya makazi ya Watu kuna watu wengi mbalimbali ambayo yamejengwa na pia yameweza kupanda miti ambayo ni ya rangi ya kijani kibichi. Eneo hili linusungukwa na ya wa Mawe na lina lango kuu la rangi ya kahawia na nje kuna nyazi ambayo imeweza kumea na pia tunaona barabara likiwa liko mbali na sehemu hiyo.

Kuna jumba ambalo limeweza kujengwa kwa ajili ya biashara. Kuna maduka ambayo tayari yameingiwa na mengine bado na pia wanaendela na ujenzi katika sehemu ya juu. Kuna maduka kama vile duka la Safaricom, lingine linauza baiskeli na lingine linauza vifaa vya ujenzi na pia juu kuna duka ambalo linauza nguo.

Kuna jumba la ghorofa ambalo limeweza kujengwa kwa ajili ya biashara. Kuna maduka mawili ambayo tayari yameweza kufunguliwa, moja limeweza kuwekwa baiskeli na lingine limewekwa vifaa vya kujenga. Na kuna kibao chekundu ambacho kinaonesha kuna maduka ambayo yako tayari kwa ajili ya kuweza kukodishwa.

Hili ni eneo la kuishi, na katika eneo hili kuna majumba mbalimbali ambayo yameweza kujengwa. Pia tunaona kuna ukuta wa mawe ambao umezunguka majumba hayo. Kuna lango kuu ambalo ni la chuma na pia kuna nyaya ya stima ambazo zimeweza kupeleka umeme katika machumba hayo na pia tunaona kuna jumba ambalo linaendelea kujengwa, kuna barabara nzuri.

Hili ni jumba la kifahari, na jumba hili tunaona ni la ghorofa. Kuna sehemu ya juu na sehemu ya chini. Na tunaona mazingira yake ni yenye kuvutia sana, kwa sababu ni ya kijani kibichi, na yamepandwa maua ya aina mbalimbali kama vile kuna maua mekundu, kuna mengine ambayo yamekatwa vizuri, yanafanya kunapendeza, na pia kuna mgomba wa ndizi ambao umeweza kupandwa.

Nyumba tofauti ambazo zimejengwa kwa kutumia mawe, saruji na hata kupakwa rangi ili kuongeza muonekano wake. Mazingira ya mbele yana nyasi ambayo imekauka. Anga lina mawingu meupe.

Nyumba ambazo zimejengwa kwa mawe na kuweza kupakwa rangi ili kuboresha muonekano wake. Mara nyingi nyumba hizi zinatumika katika kupangisha, huenda maeneo ya watu kukaa ama kutumika kama ofisi. Kila ghorofa ina rushani na mbele ya nyumba hii kuna kidimbwi ambacho kinatumika katika uogeleaji.

Nyumba ya gorofa ambayo imejengwa kwa mawe na kuweza kuwekwa vioo imetiwa rangi ili kuboresha mwonekano wake. Kila roshani imetengenezwa kwa chuma. Nyumba hii imezungukwa na uzio uliotengenezwa kwa mabati.

Hapa ni kwenye duka kuu na tunaona kuna wanunuzi ambao tayari wameweza kufanya ununuzi wa bidhaa tofauti tofauti na wameweza kuzisukuma kwenye vigari. Wameweza kupanga laini ili waweze kulipa bidhaa hizi. Katika sehemu hii kuna wahudumu ambao wameweza kuvalia tishati nyekundu ambao wanaendelea kusaidia wanunuzi hao, kuweza kupanga bidhaa ili waweze kulipa kwa haraka.

Hapa ni kwenye duka kuu na tunaona bidhaa za aina mbalimbali. Kuna jokovu moja kubwa ambalo liko mbele yetu ambalo limeweza kujazwa vinywaji vya aina mbalimbali. Kuna vile vilivyopakiwa kwenye chupa ya plastiki. Na pia kuna maandishi yaliyo juu yanaonyesha kwamba sehemu hii wanaoka bidhaa mbalimbali kama vile mikate, keki.

Hapa ni kwenye duka kubwa na tunaona kuna bidhaa za aina mbalimbali. Kuna sehemu hii ambayo ni sehemu ya vinywaji na tunaona jukwao moja ambalo limeweza kujazwa vinywaji vya aina mbalimbali na vya rangi tofauti tofauti. Kuna soda kama vile Coca-Cola, kuna maji ya chupa na pia tunaona sehemu ya juu inaonyesha kwamba pia wanauza pombe.

Hapa ni kwenye duka kuu na tunaona wanauza bidhaa za aina mbali mbali. Katika sehemu hii tunaona wanauza mashini za kufulia nguo. Ni za kampuni tofauti tofauti na bei tofauti tofauti. Kuna moja ambayo imeweza kuekelewa zawadi juu, ya sabuni ya kuweza kufulia nguo. Eneo hili ni safi na kuna mwangaza wa kutosha.

Hapa ni duka kuu na tunaona bidhaa ya aina mbalimbali zinayouzwa ambayo imepangwa vizuri kwenye laini na zinaonyesha bei yake na kuna mtu mmoja ambaye ameweza kavalia Tshati ya manjano na suruali nyeusi ambaye anatembea kwenye duka hili. kuna watu watatu ambao wanaendelea na kufanya ununuzi na moja anaweza kusukuma kigari.

Hapa ni kwenye duka la Carrefour na ni sehemu ya nje. Kuna wanaume wawili ambao ni walinzi wa duka hili ambao wameweza kusimama . Pia kuna magari ambayo yameegeshwa katika maegesho yao na tunaona ni wakati wa usiku kwa sababu ukitazama angani kuna giza.

Hili ndio duka kuu, na katika sehemu hii tunaona ni sehemu ya maziwa. Kuna maziwa ya kampuni tofauti tofauti yenye muundo tofauti tofauti, ambazo zimeweza kupangwa kwenye laini, na kila moja ina bei tofauti tofauti ambayo imenyeshwa. Pia tunaona sakafu ya duka hili, ni ya rangi ya kahawia.

Hapa ni kwenye duka kuu na kuna bidhaa za aina mbalimbali ambazo zimeweza kupangwa vizuri na pembeni kuna jokovu ambalo limeweza kujazwa vinywaji za aina mbalimbali. Kati ya bidhaa hizo kuna vitunguu maji, kuna viazi, kuna viazi vitamu na pia kuna wanunuzi ambao wanatembea humu dukani.

Hapa ni kwenye duka kuu na katika sehemu hii tunaona sehemu ya matunda na kuna matunda ya aina mbali mbali. Kuna matikitiki maji, kuna parachichi, kuna machungwa, kuna mandizi na tunaona Kila tunda lina bei yake ambayo limeonyeshwa na zimeweza kupangwa katika sehemu yao.

Hili ni duka kubwa na katika duka hili tunaona kuna sehemu mbalimbali na kila sehemu ina bidhaa zake na zimepangwa vizuri kwenye laini, na sehemu hii iliyo mbele yetu tunaona ni sehemu ya matunda na mboga na vyakula na tunaona kuna aina mbalimbali ya matunda na kila tunda lina bei yake tofauti tofauti.

Hii ni sehemu ya nje ya duka la Quickmart katika sehemu hii tunaona kuna miti ambayo imepandwa, kuna maua na tunaona ni sehemu ya maegesho, kuna gari moja ambalo limeegeshwa na kuna vigari vidogo vya duka hili ambazo tunavitumia kuweza kurahisisha kubeba bidhaa ndani ya duka.

Hili ni duka kubwa, na katika duka hili tunaona tupo katika sehemu ya vifaa vya kieletroniki na twaona kuna aina mbalimbali ya vifaa ivyo. Kuna mashini ya kufulia, kuna jiko la kupikia, kuna jokovu na kuna aina mbalimbali ya vifaa hivyo na kutoka kwa kampuni tofauti tofauti.

Hili ni duka kubwa, na katika duka hili tunaona mataa yamewashwa pia kuna televisheni za aina mbalimbali na kiwango tofauti tofauti ambazo zimewashwa zinaonyesha picha mbalimbali. Pia kuna majiko ambayo tunayatumia kupikia ambayo ni ya bei tofauti tofauti

Twaona hili ni duka kubwa, na katika duka hili kubwa kuna sehemu mbalimbali. Kuna sehemu ya nyama ya ng'ombe na kuna sehemu ya nyama ya mbuzi, na katika sehemu ya nyama ya ng'ombe kuna mwanaume ambaye ako hapa amevalia nguo nyekundu na pia kuna sehemu nyingine ya maziwa, na sehemu hii ya maziwa kuna watu wawili ambao wanaendelea kufanya ununuzi na nyuma yao kuna vitafunio vya aina mbalimbali kama vile mkate.

Hili ni duka kubwa, na katika duka hili kubwa tuko sehemu ya sabuni na katika sehemu hii ya sabuni, kuna mashelfu mbalimbali na kila shelf limewezwa kupangwa na sabuni za aina tofauti tofauti na kila sabuni lina bei yake tofauti na tukiangalia kando kuna wale ambao wanaendelea kufanya ununuzi, ambao wanasukuma kigari ambacho kimeweza kubeba bidhaa tofauti tofauti.

Ndani ya duka kuu sehemu ambayo inauza vinywaji tofauti tofauti. Vinywaji hivyo vikiwa vimepangwa kwenye rafu na kuweza kuwekwa alama ya bei kando ya kila kinywaji ili kusaidia wanunuzi kutambua bei ya kila bidhaa. Wanunuzi ambao tayari wamechagua bidhaa zao wanaonekana.

Hili ni duka kubwa ambalo limeweza kupangwa vitu katika masafu mbalimbali. Katika duka hili kuna watu wanaoingia na kuna wengine wanaoendela na ununuzi. Na tuna mwanadada ambaye anaskuma kigiri chake na anaendela kuchagua bidhaa, na tukianagalia safu iliyo mbele yetu ina mafuta ya aina mbalimbali na iliyo mbele yake ina sabuni zenye kupendeza.

Ndani ya duka kuu ambako bidhaa tofauti zimepangwa katika rafu kwa njia ya utaratibu kati ya bidhaa nyingi ni zile ambazo zinatumika katika vinywaji kama vile chocoleti ,milo na nyingine.